Majumba haya ni maduka na nimaduka ya biashara ya salon ama biashara ya kusuka wamama nywele. Wamama hawa wanaenda kwa ma salon wanasikwa nywele na kueka nywele ya kubandika.

Picha hii ni ya duka ambapo watu huchuuzia vitu chini jina la yule jenerali pia ukijaribu kutazama utaona kuna lami kumaanisha kuwa barabara nzuri na pia kuna uongozi mzuri pia kuna usafi nzuri eneo hili.

Hii ni pesa ya Kenya inayoashikria ni elfu moja na ni pesa ya kitambo ya elfu moja ilitolewa na serikali Mwigai Kenyatta kwa sababu ya ufisadi. Ilibadilishwa wakaleta elfu moja nyingine. Hapa ni mbele na nyuma ya noti ya elfu moja.

Bango hili ni bango la insurance na ina advertise insurance company yao, Insurance Agency na huyu agency pia agency inapeana insurance kwa patients ama kwa ajili ya kutibiwa hosipitali.

Advert hii na advertise maneno ya insurance na insurance company inaitwa Mayfair na ina ensure vitu kama earthquake, windstorm , mvua ya mvua, moto kwa manyumba. Kuna risasi ni kila kitu.

Pesa hii ni pesa ya Kenya na pesa hii ni ile currency ama pesa inayokubalika kufanya biashara . Pesa hii pia kuna pesa noti ,kuna noti ya elfu moja kuna noti ya mia tano na kuna naoti ya shilingi miamoja .

Picha hii inaonesha njia mbadala mbadala ambazo mtu anaweza tumia ama kupokea pesa kutokai mahali popote pale. Ni njia mpya ya kiteknolojia zinazo tengeneza mpesa almaarufu kampuni inayoongoza katika utumaji wa pesa nchini kenya.

Ukitazama picha hii vizuri utaona kwamba ni picha ya magari. Kwa hii picha, utapata magari yamepangwa vizuri vilivyo. Inaonyesha kwamba magari haya yako katika maegesho, na si gari moja tu ama mawili, ni magari mengi. Pili, ukijaribu kuangalia hapa hivi, utaangalia, utaona kwamba mahali hapo ambapo hizi haya magari yameegeshwa ni mahali pasafi mno.

Hawa ni wauzaji wa nguo au kwa lugha ya kimombo wanaitwa hawkers wanatembeza nguo wakitembea kwa open air market wanauza nguo baadhi za nguo wanaouza trousers ama kaptura, t-shirts kuna viatu pia wanauza na hapo kuna majezi za timu kubwa kubwa .

Hii ni gari ya Toyota SUV ama kwa lugha ya kimombo SUV toyota Lexus. Hii ni gari mpya na ni kama ni LC300 ama LC600. Gari nzuri hili liko na V8 engine na ni gari ya top speed of 200km/h .

Wamama hawa ni wamama wanaouza vitu kwa soko ama kwenye soko kuu nchini na wanauza vitu ambavyo ni kama nyanya, mahindi, wanauza pia kitunguu ama kabeji na pia hapa kuna mama anayeonekana kuwa ni mlinzi.

Hili ni kampuni linalopeana bima, bima ya kupata ajali. Ukipata ajali unapewa bima ama insurance , na kampuni hili linaitwa Shamini Insurance na inapeana hapo namba zao ya simu 0794589905.

Nyumba hii ni nyumba nzuri na iko na magari ama mahala pa kuuzia magari. Magari zenyewe ni magari yenye bei ghali kwa sababu zinaonekana kuwa na ziko nzuri ama zile magari ziko high end .

Hii ni njia ya kutuma pesa kutumia mpesa kuna mhudumu hapa na customer na ambaye amewekewa shilingi elfu mbili ya Kenya huduma hii ni ya kutuma pesa kutoka namba ingine hadi ingine kwa njia ya Safaricom ama huduma ya Safaricom.

Haya ni maduka, na ni maduka inayouza bidhaa ndogo ndogo, iliyofunguliwa ni duka la maziwa ama maziwa inayouza owa kupima, kupima ile kipimo kidogo kidogo, mwenye amesimama hapo kwa mlango ni kama ni, anaonekana ni muuzaji.

Picha hii inaonyesha magari, inaonyesha kwamba mahali hapa ni pa kujuzia magari tofauti tofauti, ukijaribu kutazama vizuri utaona kwamba hapa si nchini Kenya au nchini kwingine kule bali ni huko nje labda tuseme karibu na Jaban ama China kulingana na magari ambayo yako huku.

Nyumba hili ni nyumba kubwa sana na ina onekana kuwa na magari isio kuwa na engine ama iko kwa processing facility yao mahali ambapo wana tengenezia magari na magari haya nikama mabasi, basi la shule na ina endelea kupakwa rangi.

Hapa ni duka la kuhudumia wateja. Wateja wa huduma la M Pesa ama benki ndogo la simu inayotumiwa kutuma pesa ama kupokea pesa kwenye simu. Huduma hii ilianzishwa Kenya na ina operatiwa na Safaricom.

Picha hii linaonesha nje pa duka ambalo linatumika kama mpesa yani kutuma pesa na kupokea pesa kusaidia wateja wa hapo karibu pia inaonesha kwamba ni mahali pa kuchuuzia vitu vinavyo tumika moja kwa moja pale nyumbani.

Magari haya yameegeshwa ama yamewekwa kwenye kiwanja na magari haya yanaonekana kuwa na sherehe ama yamekusanyika kwa ajili ya shughuli fulani. Gari hili linaonekana kuwa ni gari ya Toyota.

Magari haya ni magari ya taipu moja magari ya aina ya Mercedes G- Wagon . Magari haya ni magari mazuri na ni magari ya bei ya juu sana kwa sababu ya ile vifaa ambapo iko nayo na ile qualities iko nayo.

Hiki kifaa kinaitwa kikapu na inatumika haswa na watu wa nyumbani ama wamama wale wa kitambo na huwa inashonwa kwenye utaratibu na wamama wanaofanya kazi za kushona hizi vikapu. Vikapu hizi zilitumika kitambo na pia saa hizi bado wanatumia.

Hapa ni mahali pa kuuza matunda aina mingi kama ndizi, kama machungwa, ovacado, maembe, na kwa lugha inaitwa open air market , sanasana inapatikana katika hizi countries mingi za kiafrika.

Vibanda hizi ni vibanda vinavyo tengenezwa na watu kwenye mitaa, kwa ajili ya kuuza vitu kama mananasi, vitu kama ndizi yenye vibanda inayo saidia watu kupata pesa kwa ajili ya kujisiti kwa maisha.

Soko hili ni soko la ornaments ni vitu za mapambo. Ni vitu za shingo, mshipi na sana sana hii inauzwa katika soko ya Maasai mara inayovutia watalii wengi. Vitu zao ni bei ya kali sana.

Hii ni picha ya duka ama tuseme ni mahali pa kutuuzia manguo pia ukitazama vizuri utaona nyingi zao nguo za wanawake pia kutokana na jinsi ambavyo kumepangwa inaonyesha kwamba mchuuzi ama mwuzaji eneo hili anajipanga vyema mno.

Hapa ni mahala pa kuegeza magari, ama packing , ama pia mahali pa kuuzia magari ile kubwa kubwa ama ile magari iko na bei kali kwasababu hapo mbele kuna gari ya Mercedes inaonekana kuwa gari ya bei kali sana.

Picha hii inaonyesha viatu. Inamaanisha mahali hapa ni pa kuuza ama tuseme duka pia. Inaonyesha kwamba watu katika eneo hili ni vijana wengi maana hivi viatu si vya kuenda kazini bali ni vya kufanya shughuli za kibinafsi binafsi.

Hii ni pesa ya Kenya, inayokubalika na benki kuu ya Kenya inayotumika local currency pesa ya shilingi elfu moja, hii ndio currency iliyo replace ile currency ya kitambo, baada ya kutolewa na Rais Uhuru Kenyatta.

Hii ni pesa ya Kenya, pesa yenyewe ni elfu moja pesa ingine ya Kenya ni mia tano na hii ndio pesa inayokubalika kufanya kazi ama kufanya biashara na inakubalika nchi yote Kenya.

Hapa ni kibanda ama kwa lugha ya streets inaitwa mama mboga na wanajaribu kuuza hapa kuna nyanya , kuna pilipili hoho , kuna cucumber , kuna ndengu kuna vitunguu na hapa wanauzanga vitu vya bei ya chini .

Hili ni tangazo la bima ama insurance inayopeanwa kwa nyumba ,nyumba ya kuishi na inapeana services kama moto, kuchomeka kwa nyumba, kuibiwa vitu kwa nyumba ,kuibiwa kwa electronics ama vifaa kama computer, laptops na mobile phones ama simu na ata pia kuna namba ya simu ya kuwasiliana nao.

Hii ni picha ya kijitabu ambacho kinapatiana maelezo kuhusu jinsi mtu anavyoweza pokea insurance ya kulinda gari lake pia inaonyesha kwamba watu wako mbioni wa kuchunga vitu vyao binafsi. Pia inaonyesha kutakuweko na usalama mwafaka hapo mbeleni.

Picha hii inaonyesha gazeti ambalo linazungumzia kuhusu uchungaji wa nyumba kutokana na ajali ambazo hazijatarajiwa. Inaonyesha kwamba mtu yeyote atakayechukua insurance hii ataweza kuchungiwa vitu vyake vya kibinafsi kulingana na jinsi ambavyo amechukua insurance kuhusu nyumba yake.

Ni picha ya soko. Mahali ambapo mimea huuzwa, mimea ambayo ni kabeji. Inaonyesha kwamba watu ambao wanaishi huku, hawazingatii usafi hata kidogo kwani mimea yao ambayo ni chakula iko tu mahali ambapo ni pachafu mno.

Hii ni picha ya matunda tofauti tofauti. Pia inaonyesha kwamba mtu anachouuza bidhaa hizi ni mkulima hodari kwani bidhaa zake zimenawiri vizuri na viko katika hali ya kuvutia mno. Pia inaonyesha kwamba bidhaa iko bora hali nzuri.

Watu hawa wawili wanaosalimiana kwa mkono wamevalia mavazi mazuri na ni wazungu na mmoja wao anaonekana kuwa anazawadia mwingine kifungu ya gari ama ya nyumba.

Duka hili ni duka la kuuza bidhaa kama mchele, soda, unga wa ngano ama unga wa ugali na pia hili duka liko na mpesa na hasa ni mahali pa kutumia pesa kupitia kwa simu.

Gurudumu hili la gari linaoshwa na maji yenye pressure mingi sana. Inaonekana ni kama ni ya gari kubwa au ndogo. Pia lina rim . Rim hii inaitwa Sport Rim kwa lugha ya kimombo.

Hawa ni wafanya biashara na wafanyibiashara hawa wanauza bidhaa mbalimbali kwenye soko kuu humu nchini ama masoko mbalimbali humu nchini. Masoko haya ni masoko ya kuuza vitu kama machungwa, ndizi na menginezo.

Hawa ni watu wanaokusanyika ama wamama wanaokisanyika wanaouza vitu kama nyanya, machungwa na nyinginezo. Pia hapa kuna watu wanaonunua na watu wanaouza.

Nyumba hii ni nyumba ya kuegezwa magari kwa ajili ya kuuzwa ama kupeanwa. Gari hili ni gari linalouzwa na ni gari nyeusi. Gari yenyewe inaonekana kuwa ni gari yenye bei ya juu sana.